Timu mbili ziko uwajani zinacheza. Moja ni Gor Mahia ingine ni Igwe. Gor Mahia wamevalia sare za kijani kibichi, ilhali wenzao wa Igwe, wamevalia sare ya samawati. Sare hizo zina majina ya wafadhili wao mfano Betika na SportPesa.

Ni kituo chaa hudumaa senta ambacho pia kinaitwa huduma kenya, ni sahemu yaa kupokea ujumbe, kuna wanawake wawili ambao ni waudumu wameketi pale kwenye viti, kisha mmoja anatazama tarakilishi na mwingine ameketi kwenye kiti, ilhali kunaa mwanamke mmoja ambaye amesimama katika sehemu hio.

Hawa ni wachezaji wanaochezo mchezo wa mpira wa vikapu almaarufu neti boli, na wamevalia sare tofauti. Wengine wamevalia samawati, wengine wakavalia nyekundu na nyuma yao kuna mashabiki wanaofuatilia mchezo huu. Mchezo huu mara mingi huchzwa ndani ya vyumba, sehemu iliyotengewa mchezo huu.

Hii ni ofisi ya huduma kenya wahudumu hapa wamevalia sare nyeupe na nyekundu, kuna mwanaume aliyevaa mavazi ya chifu ambaye anazungumza na wahudumu hawa ambao wanatumia tarakilishi. Kuna mwananchi pia ambaye ameketi chini na anasubiri.

Ni viongozi wa chama cha ODM nchini Kenya ambao wako mbele ya jengo la chama hicho, jengo ambalo lina julikana kama Chungwa House. Viongozi hawa wanataka kuhutubia wananchi kwa vile kuna vipaza sauti ambavyo vimeandaliwa kwa sehemu ya kuzungumzia.

Ni uwanjani kuna wachezaji ambao timu yao imefunga goli, hivyo wanashangilia bao hilo kwa kupiga makofi, kwa kukubatiana na kwa kucheka, mashabiki wameketi nyuma yao katika sehemu hiyo ya mashabiki ya kutazama muchuano huu, na inaonyesha kwamba timu hii imefuzu.

Ni katika uwanja wa mpira mjini kakamega, timu mbili zinacheza mpira, timu moja imevalia kijani kibichi na manjano ilhali nyingine imevalia sare nyekundu na nyeusi. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama mchezo huu.

Hii ni nembo ya chama cha kisiasa kijulikanacho kama Jubilee, wanamuongozo ambao ni mbele pamoja. Chama hiki kilichukua hatamu chini ya rais Uhuru Kenyatta, ambaye ni rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya na ambaye amekwisha staafu kwa sasa.

Ni kituo cha Huduma Centre kuna wananchi ambao wamekuja kwa minajili ya kuchukua vitambulisho vyao, kuna wale wahudumu ambao wananakili majina ya wananchi ili kuweza kuwapa vitambulisho, isitoshe kuna pia wageni na viongozi na maafisa wa askari kwenye kituo hiki.

Ni mashabiki wa nchi ya kenya, ambao wanashangalia mchezo ambao unaendelea, wamevaliaa miwani, wengine wana firimbi mdomoni, wengine wanashangilia kwa kupigaa makofi, ilihali wengine wanaacheka.

Ni siku ya kuapishwa kwa jaji mkuu nchini Kenya. Jaji anayesimamia mahakama kuu nchini na mahakama zote nchini. Anaapishwa na ameshika bibilia kwa mkono wa kulia anapokula kiapo cha kuanza kazi, kando yake kuna majaji wengine wanayopitishia katika shughuli mzima.

Ni katika mahakama nchini Kenya ambapo jaji mkuu ameketi pamoja naa majaji wengine wawili, kuna majaji wengine walioketi chini yao, kisha kando ya jaji mkuu kuna bendera mbili, moja ni ya taifa la Kenya na nyingine ni bendera ya mahakama nchini.

Kuna pasipoti mbili moja ni ya Jamhuri ya Kenya na nyingine ni ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kando ya pasipoti hizi, Kuna shanga ambazo zimeundwa kwa bendera ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu ya basketiboli , wachezaji hawa wamevalia sare ya samawati na nyeupe ,wameketi pamoja na mashabiki na wanaonekana kuwashangilia wachezaji wenzao.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ijulikanayo kama KDF ama ukipenda timu ya Ulinzi stars. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi nyekundu na wanashabikia timu yao.

Hapa ni hospitalini, kuna ma nurse ambao wamevalia sare zinazofanana, skafu nyekundu na sweta nyeusi, na wameketi kwenye chumba cha kutoa ujumbe kwa wananchi, wananchi wameketi kwenye viti wakiwasikiliza wahudumu hawa wa afya.

Ni uwanjani, wakati wa mchuano wa kuruka umbali. Kuna mchezaji ambaye anaonekana angani anaruka. Waamuzi wameketi kwenye viti, baadhi yao, wamevalia kofia nyeupe. Wachezaji wengine pia wanamtazama mwenzao akiruka huku wakisubiri zamu yao.

Rais mstaafu wa Kenya Bwana Uhuru Kenyatta ambaye amevalia suti ya samawati anaonekana kuzungumza na aliyekuwa Jaji mkuu wa mahakama ya Kenya Bwana David Maraga aliyevaa miwani pamoja na sare za mahakama.

Hawa ni wananchi wa Kenya ambao ni mashabiki, wamekuja kushabikia timu yao ya kitaifa, na wamevaa sare za bendera ya Kenya, wengine wamevalia miwani, wengine wamevalia kofia na wanashangilia timu yao wakati mchuano unapoendelea.

Rais William Rutto ameshika Biblia kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto imeshikilia vitabu vilivyobebwa na mkewe. Kando yao kuna jaji, nyuma kuna askari na wananchi. Ni siku ya kuapishwa kwake kubwa rais wa tano.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia wanashabikia timu yao, kuna shabiki mmoja aliye jipaka rangi, mwili wake nzima, na rangi yenyewe ni ya kijani kibichi na maandishi yanayosema kwamba nishabiki sugu wa Gor Mahia tokea mwaka 1998.

Ni kituo cha huduma centre, na kuna wahudumu wawili ambao wameketi sehemu ya kutoa ujumbe Kwa wananchi. Wanawasubiri tu wananchi ili waweze kuwaelekeza ndani ya vijisehemu katika ofisi hii yao ya huduma Kenya.

Mashabiki wa timu ya Kenya wako uwanjani wanashangilia. Kuna yule ambaye amejifunika bendera ya kenya na amenyosha mikono yake huku amewatazama wengine. Wengine wamevalia miwani ya jua, wengine wakavalia kofia na sare zilizoandikwa Kenya Airways.

Afisa wa huduma kenya anamsaidia mwanaume kwa kumshika kidole ili aweze kuchukua alama zake za vidole. Afisa huyu amevalia miwani. Kuna mkono ambao unashika simu, unawapiga picha.

Kiongozi wa taifa la Kenya ambaye ni Rais William Ruto, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, yuko pamoja na mwanasheria mkuu, Martha Koome, na mwanasheria anamkabidhi rais katiba ya kenya ili aweze kuilinda na kutekeleza majukumu ambayo yako kwenye katiba.

Watu hawa wameketi kwenye viti, wamevalia sare zinazofanana za rangi ya samawati, pamoja na kofia za samawati, baadhi yao wamenyosha mikono ishara kwamba wanakubaliana na jambo ama wanataka kuuliza maswali.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, timu inayocheza kandanda nchini kenya, wamevalia sare za kijani kibichi za timu hiyo na kuna mmoja aliyevaa nguo nyeupe amebeba kitambaa kilichoandikwa kwamba wanahitaji sasa timu ya Mancity.

Ni siku ya hafla ya kitaifa nchini Kenya. Wananchi wamekusanyika kwenye uwanja na wameketi kwenye sehemu ya mashabiki na kuna wale ambao wanafurahia kwa kushabikia kwa kuvaa bendera ya Kenya shingoni, kichwani na pia kuishika mkononi, wamevalia pia miwani.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Wanaume watano wanaonekana kutoka katika ofisi hii. Kuna mlinda usalama aliyevalia vazi la kijani kibichi amesimama, kisha kuna gari lililoegeshwa mbele ya ofisi hii.

Jaji mkuu nchini Kenya, Martha Koome, amesimama nyuma ya kipaza sauti na amevalia rinda na kisha ana ule mkufu shingoni wa rangi ya manjano, amevalia pia miwani na ameshuka nywele zake nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa basket ball wamepanga foleni, ni uwanjani na wachezaji hawa ni wa nchi ya Kenya na wanaimba wimbo wa taifa kabla tu ya mchuano kuanza.

Bango hili ni la rangi nyeusi. Kuna duara ambayo ina rangi ya manjano na rangi nyekundu. Ina pia picha ya mikono miwili ya binadamu inayosalimiana. Katika bango hili wameandika neno Tuko Pamoja.

Wachezaji wanne wa mpira wa voliboli wamesimama ili kupigwa picha. Wamebeba mipira miwili na wamevalia sare ,sare nyekundu ya michezo.

Umati huu wa watu uko kwenye mkutano wa kisiasa. Baadhi yao wamebeba mabango ya samawati na nyekundu. Mabango haya yameandikwa PNU kazi iendelee.

Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Bwana William Ruto anaapa kuchukua hatamu za uongozi huku ameshika Bibilia kwa mkono wa kulia na mkono mwingine ameshika katiba, kando yake ni mkewe Bi. Rachel Ruto.

Majaji watatu wa mahakama kuu, akiwemo jaji Maraga na Philomena Mwilu, wanazungumza na aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta na kando yao kuna wananchi wengine ambao wanashughuli zao.

Muhudumu wa huduma Kenya aliyevalia barakoa ya samawati na saa nyeusi mkononi, amemshika mwanamke mkono ili amsaidie kuchukua alama za vidole vyake. Kuna mwanamke kando yao ambaye anatumia kalamu kuandika kwenye karatasi.

Hawa ni wafuasi wa ODM mwaka wa 2017, wamebeba karatasi iliyo na Raila na mgombea mwenza ambaye ni Kalonzo Musyoka, wakati wa kampeni.

Hiki ni kituo cha huduma Kenya, na hasa katika sehemu ya kupeana vyeti vya kuzaliwa na vile vyeti vya kifo. Kuna mwanaume aliyevalia suti ambaye anazungumza, huku watu wengine walioketi kwenye viti, wanamsikiliza. Watu wawili wamevalia nguo ya rangi nyekundu.

Ni ofisi ya Huduma Centre, ofisi inayotoa huduma zote kwa wakenya. Mwananchi huyu anachukuliwa alama za vidole ili akaweze kupata cheti cha kuonyesha kwamba ni mwananchi anayefuata sheria za nchi na anaweza kufanya kazi sehemu yoyote nchini bila ya shauku kutoka kwa mwajiri wake.

Timu mbili za kandanda zinacheza mpira uwanjani, timu moja imevalia sare nyekundu na nyeusi ilhali nyingine imevalia kijani kibichi na manjano. Wafuasi wao au mashabiki wanaonekana wameketi kando ya uwanja huo.

Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya bwana Raila Odinga ameweka mkono wake kwenye mashine ili kuchukua alama za vidole kisha ametumia mkono mwingine kuusindilia ule mkono wa kwanza. Kuna mwanamke ambaye anamtazama pamoja na mwanamume mwengine.

Ni wachezaji wa nchi ya Kenya wa mchezo wa raga, ambao wanashabikia au kushangilia ushindi wao huku wameinua nguzo iliyotengenezwa kwa sanamu ya ndovu wawili.

Aliyekuwa kiongozi wa Kenya katika kiwango cha waziri mkuu bwana Raila Amollo Odinga, ameketi studioni akijiandaa kupigwa picha. Wenzake wamesimama kando wakimsubiri kiongozi huyu kupigwa picha.

Ni mwanasiasa kwa jina Kalonzo Musyoka, na anawahutubia wananchi na kando yake kuna wanasiasa wa chama chake, kisha wote wamebeba mabango yaliyoandikwa kwamba Kalonzo hakika tutaweza mwaka wa 2022.

Huu ni mchezo wa handiboli. Kuna timu mbili zinazopishana. Mmoja amevalia sare za samawati ilhali nyingine imevalia sare nyeupe. Yule wa sare nyeupe ana huu mpira wa handiboli. Kando yao kuna mashabiki wameketi kutazama mchuano huu.

Wanasiasa hawa ni wa chama cha ODM nchini Kenya. Aliyekuwa waziri mkuu bwana Raila Odinga, amemshika mwanaume mmoja mkono na mwanaume huyo amenyosha mkono wake. Baadhi ya viongozi hao wamevalia kofia.

Kuna wanaume wawili ambao wako kwenye kiwango cha michezo, kuna mchezaji mbayo anasajiliwa kwenye timu ya kdf ama ulinzi Stars, mchezaji mwenyewe anaitwa sylven na Kuna couch ambayo anamsalimia na kumkaribisha kwenye timu hii ya ulinzi stars

Hapa ni mbugani au uwanjani na wachezaji wa timu mbili wanang'ang'ana ili kupata mpira wakati wa mchuano. Mmoja ni wa timu ta AFC ambayo huvalia samawati kwa maranyingi kisha nyuma yao kuna mashabiki japo mashabiki ni wachache maanake viti vingi havina mtu yeyote aliyeketi.

Ni timu za voliboli ambazo zinachuana, na timu moja imevalia kijani kibichi ilhali nyingine imevalia nyekundu na mchezo huu unafanyika ndani ya jengo kwa vile kuna wengine ambao wameketi juu wanawatazama mchezo huu na kocha wamesimama karibu.

Huu ni mtaro uliojengwa kando ya barabara kwa minajili, ya kupitisha maji baada ya mvua kunyesha. Mtaro wenyewe umejaa taka za plastiki zinazozuia maji kupita kwenye mtaro huo.

Mashabiki wa Kenya wanaonekana kushabikia timu yao, baadhi yao wameinua mikono yao hewani na wengine wanapeperusha na kuonyesha bendera ya Kenya, nyuma yao kuna ile bendera ya nchi ya Uganda.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa, huonyesha mkoo amabapo mtoto amezaliwa, sehemu ambayo amezaliwa, kisha hospitali ambayo mtoto amezaliwa. Isitoshe jina na majina ya wazazi wake na jinsia ya mtoto, pia tarehe ambayo mtoto huyo amesajiliwa kwamba amezaliwa nchini na afisa wa usajili.

Huu ni mchezo wa olimpiki, unaoonyesha umbali ambao mwanariadha anaweza kuruka. Sehemu hii huwekwa mchanga kwa vile mchanga utaonyesha alama ambayo mtu amekanyaga kadri alivyoruka na pia huwawezesha wanariadha wasiwe na majeraha manake, huwa mchanga uliochungwa na huna vijiwe ndani mwake.

Ni nje ya afisi ya KANU inayomaanisha kwamba Kenya Afrika National Union, chama cha KANU kilikua chama tawala nchini kenya, na viongozi wake wanavalishwa kofia ili kuenda katika kampeni ya chama hicho.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya samawati anatumia tarakilishi. Mwanamume aliyevaa suti ya samawati, anatazama maandishi kwenye tarakilishi hio. Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti akisubiri kupigwa picha.

Ni siku ya kuapishwa kwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, kando yake kuna jaji mkuu, David Maraga, na kando yake pia kuna mkewe na jaji mwingine wa kike, amebeba Bibilia anapoapa kuwa rais wa nchi.

Hawa ni mashabiki wa kenya, wamevalia sare za bendera ya kenya, na pia wamepaka, shabiki mwanaume amepaka rangi za bendera ya Kenya kwenye uso wake na isitoshe amevalia miwani mieusi, mwanamke amevalia kofia na mwingine amejifunga kitambaa.

Ni ofisi ya huduma Kenya, huduma ambazo zinapeanwa kwa wananchi hapa zimeandikwa kwa mabango meusi kwa kutumia wino mweupe .Watu wamesubiri kwenye viti hadi wakati wao wa kumshughulikiwa.

Ni mchuano wa kandanda baina ya timu mbili pinzani ambayo timu moja imevalia nyekundu na ingine nyeupe, nyeupe imevalia jezi zilizoandikwa posta ilhali nyekundu imevalia jezi za betika . Wako katika uwanja wa Police Sacco Staduim ambao ni mchuano wa ligi kuu ya kenya.

Mashabiki wako uwanjani. Mashabiki wa timu ya Bandari FC inayotokea mombasa wanashabikia kwa kuonyesha skafu zenye nembo ya timu ya Bandari FC. Kuna baadhi ambao wako nyuma ya hao mashabiki, na wao wametulia tu uwanjani.

Rais wa tano wa jamuhuri ya Kenya Bwana William Ruto ameandamana na mwanasheria mkuu ambaye ni Bi Martha Koome, ambaye ndiye msimamizi wa mahakama. Nyuma yake kuna aliyekuwa naibu wa rais na askari wa kulinda rais wa taifa.

Hawa ni mashabiki ambao ni wananchi wa kenya, wanashabikia timu yao ya kitaifa, wengi wao wameiinua bendera juu, na wengi wao pia wanazana tu za kushangilia na kuonyesha furaha yao kutokana na vile timu yao ya kitaifa inavyocheza na timu pinzani.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker. Baadhi yao wamevalia sare zilizoandikwa Tusker. Sare zenyewe ni za manjano na sehemu nyingine ni nyeusi. Mashabiki hawa wanapuliza vipenga na kuna mmoja aliyeshika pombe ya Tusker.

Ni katika kituo cha Huduma centre hasa sehemu ya kupokezwa vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kifo. Wananchi wanasubiri kwenye viti ili kushugulikiwa na wahudumu ilhali wahudumu wengine wako katika meza ya kuwashugulikia wananchi.

Hii ni jengo la Huduma Kenya. Kuna mhudumu ambaye anamshughulikia mwananchi. Mhudumu huyu anatumia tarakilishi na kuna baadhi ya wananchi ambao wanasubiri zamu yao huku wameketi kwenye viti.

Boksi hili limesheheni pasipoti. Pasipoti ni stakabadhi ambazo zimeandikwa majina ya wakenya, sehemu yao ya kuzaliwa na wakati wao ambao wanaruhusiwa kuabiri ndege kwenda nje ya nchi na muda ambao wanatarajia kurejea. Hii inaonyesha uhusiano ambao Kenya unao na majirani zake.

Wachezaji watatu wako uwanjani wanacheza mchezo wa basiketiboli. Wawili wanaonekana kung'ang'ania mpira. Mmoja amevalia sare ya samawati na mwingine sare nyeupe. Wote wamesuka.